Katika maeneo ya kutoa huduma ya Huduma Kenya kuna meza ambayo imeandikwa information desk huduma Kenya. Wahudumiaji wamevaa shati yenye collar nyekundu dari ni ya rangi nyeupe kuta ni ya rangi nyeupe, na vigai ni vya rangi...

Kuna wanadada kumi na moja, sita wamesimama, sita wameinama chini na wamevaa jezi ambalo limeandikwa Chapadiba, mandhari ni mchana na ni katika uwanja wa kuchezea mpira na wako katikati ya uwanja.

Kuna jengo la mahakama la nchi ya Kenya, ambalo li meandikwa The Supreme Court of Kenya. Chini kuna maandishi yasemayo, LGBTQ community, wako na uhuru wakufanya mahusiano na mtu yeyote ya aina yoyote.

Kuna mwanabodaboda ambaye amebeba sanduku lililoandikwa Posta . Kando yake kuna jengo ambalo limeandikwa www.poster.co.ke Nairobi General Post Office . Na kuna mwonekano wa wanabodaboda wengine.

Kuna wanadada wawili ambao wanashiriki mchezo wa kikapu. Mwanadada aliyevaa jezi ya rangi ya kijani, anaonekana akishambulia huku mwenzake wa jezi ya rangi nyeupe akikinga. Mashabiki wanonekana wamevaa barakoa na wanaangalia mchezo.